Mfuko wa plastiki uliowekwa kwenye sehemu maalumu, umechorwa picha ya mbwa na kuandikwa maandishi yanayoelezea matumizi ya bidhaa hiyo, unaonekena ukiwa miongoni mwa bidhaa zingine za wanyama na kilimo.

Kasha za dawa limewekwa kwa mpangilio likiwa na maandishi yanayoelezea matumizi yake, na picha ya mbuzi ikionyesha kuwa ni dawa maalumu kwa ajili ya afya na matibabu ya wanyama hao wanaofugwa nyumbani.

Chupa mbalimbali za dawa zimewekwa juu ya meza safi, huku watu waliovaa mavazi ya kujikinga wakisimama karibu, wakitazama kwa makini maelekezo ya matumizi ya dawa hizo, kwa ajili ya wanyama na mimea.

Kasha la dawa limewekwa sehemu maalumu na maandishi ya maelezo pamoja na picha inayoonyesha matumizi yake, pembeni kuna chupa ya dawa yenye mchangayiko wa rangi na nembo maalumu, vyote vikiwa katika mazingira ya kuhudumia wanyama.

Chupa ya dawa ikiwa ndani ya kasha lake pembeni kuna picha ya kuku na maandishi yanayoeleza matumizi ya dawa hiyo, ikionekana imehifadhiwa mahali pasafi na salama kwa matumizi ya mifugo.

Kasha la dawa limewekwa pembeni, huku likiwa na chupa yenye maandishi yanayoelezea matumizi pamoja na picha ya mbwa na paka, vikionyesha kuwa ni dawa mahususi kwa ajili ya wanyama wa kufugwa majumbani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa vizuri, una picha ya kuku na vifaranga pamoja na maandishi yanayoelezea bidhaa, huu mfuko wa plastiki una dawa na lishe kwa ajili ya kuku, unaotumika katika kilimo cha kuku, ili kuhakikisha afya na ukuaji mzuri wa ndege.

Mfuko wa plastiki uliofungwa vizuri unamaandishi yanayotoa maelezo ya dawa pamoja na picha ya kifaranga cha kuku, unaonyesha kubwa dawa hiyo inalenga tiba na lishe bora kwa ajili ya kuku wa kufugwa.

Rafu imepangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa na chupa za dawa mbalimbali zenye picha na maandishi yanayoelezea matumizi yake, ikionyesha huduma muhimu na tiba kwa mifugo katika maduka ya pembejeo.

Chupa la dawa ya mifugo imewekwa karibu na kasha lililochorwa picha ya ng’ombe pamoja na maandishi yanayoelezea matumizi ya dawa hiyo, ikiwa ni mojawapo ya bidhaa zinazopatikana kwenye maduka ya huduma za mifugo na pembejeo za kilimo.

Chupa ya dawa yenye maandishi na picha ya ng'ombe, inayoonyesha wazi aina ya dawa inayotumika kwa mifugo, ikiwezesha wakulima na wanyama pori, kupata tiba bora kwa ajili ya afya ya wanyama hao wanaofugwa nyumbani.

Mwanamke akiwa kwenye shamba kubwa la kahawa amebeba chombo cha plastiki chenye kahawa zilizoiva, kahawa ambazo ni zao la biashara lenye thamani kubwa sokoni. Uzalishaji wake husaidia wakulima kupata kipato na kunufaika hali yao ya kimaisha.

Shamba kubwa la mahindi yaliyokomaa likiendelea kuvunwa kwa kutumia gari la kunuvunia lenye uwezo mkubwa, kilimo cha biashara kinasaidia kuongeza tija na kusambaza mazao kwa soko la Ndani na nje, ya nchi likichangia maendeleo ya wakulima na uchumi kwa ujumla.

Wakulima wakiwa katika harakati za kupakia viazi kwenye magunia, baada ya kuvikusanya kutoka shambani na kuviweka chini kwa utaratibu. Wakijiandaa kuvisafirisha kwa ajili ya mauzo, kama zao la biashara lenye thamani.

wakulima wanavuna shamba la viazi uku viazi vimekusanywa pembeni kwa ajili ukusanyaji na usafilishaji kilimo ambacho uchangia uzalishaji mazao ya biashara na kukudha uchumi na kuboresha maisha ya wakulima.

Mananasi yamekomaa vizuri katika shamba kubwa ya kionyesha rangi ya dhahabu na unyevuunyevu unaovutia tayari kwa kuvuna kwa ajili ya matumizi au biashara, mazao haya yamepandwa kwa mpangilio mzuri unaorahisisha uvunaji wa haraka na huifadhi wa mazao bora, ikiwa ni sehemu ya kilimo cha biashara kinacholenga kuongeza pato na kukuza uchumi wa wakulima.

Kabichi changa zenye majani ya kijani kibichi zimechipuka vizuri kwenye shamba lililoandaliwa kwa umakini zikionyesha dalili ya kukua kwa afya bora chini ya mwangaza wa jua na hali nzuri ya udongo.

Wanaume wawili wamebeba vikapu vikubwa mgongoni, vikijumuisha mazao waliyovuna shambani; wakielekea maeneo ya ukusanyaji au usafirishaji, wakionyesha bidii na mshikamano katika shughuli za kilimo cha biashara.

Shamba kubwa lenye migomba yenye majani mabichi mikungu ya ndizi imepangwa vizuri ardhini kwa mpangilio wa kuvutia, huku watu wawili waliovaa mavazi ya kazi wakisimama karibu na mazao hayo, wakionekana kushiriki katika shughuli za uvunaji na uchambuzi wa ndizi hizo kabla ya kupelekwa sokoni.

Shamba kubwa ambalo lina migomba pamoja na miti mingine ya mazao ya biashara, mimea ambayo hustawi vizuri na kuchangia uzalishaji wa matunda na bidhaa zenye thamani sokoni. Kilimo hiki huongeza kipato na kuimarisha maisha ya wakulima.

Mti wenye maembe umejaa matunda yaliyokomaa huku watu wawili wamesimama wakishika maembe mkononi. Mazao haya ni sehemu ya kilimo cha biashara kinacholenga uzalishaji wa matunda kwa ajili ya soko na faida ambayo huchangia kuinua kipato cha wakulima na jamii.

Wanawake wawili shambani, wamebeba vyombo vya plastiki kichwani, kila kimoja kimejaa mbogamboga zenye rangi tofauti. Wakitembea kwa uangalifu, kwa ajili ya kukusanya mazao, ambayo ni tayari kwa kuuza au matumizi ya nyumbani.

Watu wamekusanyika pamoja katika eneo la wazi, wakichambua kahawa zilizokusanywa, wakitenganisha mazao bora kwa ajili ya uzindikaji zaidi, huku shughuli hizi zikifanyika kwa uangalifu mkubwa ili kuihifadhi ubora wa kahawa kwa ajili ya masoko ya ndani na nje ya nchi.

Watu kadhaa wanapanga vichane vya ndizi ndani ya vyombo vya plastiki kwa mpangilio mzuri. Mazao haya hulimwa kwa ajili ya biashara na huongeza tija kwa ajili ya mbinu bora za kilimo, mfumo ambao unasaidia wakulima kuongeza kipato na kuboresha maisha yao.

Mwanamke mmoja anaonekana akivuna kahawa zilizoiva vizuri katika shamba kubwa lenye miti yakahawa iliyokomaa, akikusanya zao hilo kwa uangalifu kama sehemu ya mazao ya biashara yanayochangia pato la mkulima.

Watu wawili wamekaa kando ya shamba lenye nyanya mbichi, zilizostawi vizuri wakiangalia kwa makini zao hilo. Nyanya hizo ni mazao ya biashara yanayolipa kwa bei nzuri sokoni. Shamba linalotoa mavuno mazuri kwa wakulima, kwa kutumia mbinu bora za kilimo.

Shamba kubwa lililo jaa migomba na mikungu ya ndizi mwanaume mmoja amesisma mbele akiwa ameshikilia mkungu wa ndizi mkononi, huku madhari na mimea iliyo pevuka ikiashiria mafanikio ya kilimo cha biashara na uzalisha wa mazao ya chakula chenye thamani kiuchumi.

Nyanya mbichi zimestawi vizuri shambani kwa kutumia mbinu bora za kilimo, mazao haya hulimwa kwa ajili ya biashara na huuzwa kwa faida sokoni yakisaidia kuongeza kipato cha mkulima na kuchangia uchumi wa jamii.

Shamba kubwa limejaa miche ya nyanya baadhi zikiwa mbichi na nyingine zikiwa zimeiva tayari, zikionyesha mchakato wa ukuaji wa zao la biashara linalolimwa kwa ajili ya soko na matumizi mbalimbali ya chakula na kuuza.

Mahindi yaliyokauka yamekusanywa juu ya mfuko, huku mwanamke akiyashika mkononi. Mazao haya ni sehemu ya kilimo cha biashara kinacholenga kipata faida. Uzalishaji huu husaidia kuinua maisha ya wakulima na jamii kwa ujumla.

Mwanaume amevuna kahawa zilizokomaa kikamilifu shambani, kwa bidii na kwa umakini mkubwa, akikusanya kwa tahadhari ili kuzuia mazao kuharibika, huku akijua umuhimu wa kahawa bora katika kuhakikisha faida na ubora wa bidhaa itakayosindikwa kwa kusafirishwa sokoni. Shamba hilo linaonyesha jitijada za wakulima katika uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mahindi mabichi yamevunwa kutoka kwenye shamba kubwa lenye mashina yaliyosimama vizuri, yamekusanywa kwa utaratibu na kuwekwa sehemu moja. Mwanaume aliyevaa mavazi ya kazi, akionekana akichukua mahindi hayo na kuyaweka ndani ya ndoo ya plastiki, kwa ajili ya kuhifadhi au kusafirishwa kwenda sokoni au kwenye ghala.

Mkungu wa ndizi wenye matunda mabichi, umejikunja vizuri shambani, ukiwa umejishikilia kwenye mgomba uliostawi katika ardhi yenye rutuba. Ikiwa ni sehemu ya zao la biashara linalolimwa kwa ajili ya mauzo na kipato.

Karoti zilizokomaa zimekusanywa baada ya kuvunwa huku mtu mmoja akiwa ameinama akizitunza. Mazao haya hulimwa kwa ajili ya biashara na kuuzwa kwa faida sokoni. Kilimo hiki huchangia mapato na maendeleo ya wakulima.

Kundi la watu wamesimama na kukaa karibu wakichambua kahawa zilizo tandazwa ardhini kwa uangalifu mkubwa, wakitenga mazao bora kwa ajili ya usindikaji na biashara, ili kuhakikisha ubora na thamani ya zao hilo.

Kabichi nyingi za kijani, zenye majani mapana zimepangwa kwa mpangilio katika eneo la wazi huku kuna mwanaume mmoja akiwa amesimama karibu na mzigo huo akionekana kuchunguza ubora wa mazao hayo na kuandaa kwa ajili ya kusafirisha sokoni.

Shamba kubwa la tango lililozalisha matango yaliyokoma na yenye ubora wa hali ya juu. Matango ambayo ni mazao ya biashara yanayolipa vizuri kwa bei nzuri sokoni. Uzalishaji wa shamba hili unalenga kupata faida na kuimarisha maisha ya wakulima.

Vyombo vya plastiki vimejaa hoho za kijani zikiwa ndani ya hema kubwa lenye miche ya mimea mbalimbali katika mazingira ya kilimo cha kisasa zikisubiri kupangwa na kusafirishwa kwa ajili ya kuuzwa.

Kahawa iliyokusanywa imewekwa chini na juu ya mfuko nyingine ndani ya magunia makubwa, huku watu mbalimbali wakiwa karibu wakishughulikia na kuandaa, mazao hayo kwa ajili ya usafirishaji na biashara, mazao hayo ni muhimu katika kukuza uchumi na maisha ya wakulima.

Shamba kubwa lenye matikiti maji yaliyovunwa yakiwa yamepangwa kwa mpangilio pembeni, huku mwanaume akiwa amechuchumaa ameshika tikiti moja lililokatwa kuonyesha ubora wake, ishara ya mavuno bora ya biashara.

Mikungu ya ndizi imepangwa sokoni kwa mpangilio mzuri huku watu wakishika kuchambua ili kuchagua mkungu bora, bidhaa hizi ni mazao ya biashara yanayolenga kupata faida kilimo hiki husaidia kukuza uchumi kwa wakulima na jamii kwa ujumla.

Mwanamke mmoja amebeba chombo kikubwa cha plastiki, mkononi akiwa anavuna kahawa zilizo komaa kwenye shamba, akikusanya mazao kwa uangalifu kama sehemu ya shughuli za kilimo cha biashara.

Miche mingi ya kijani ya vitunguu imepandwa kwa mpangilio katika shamba kubwa lenye rutuba, huku mwanaume mmoja akiwa ameinama akitunza kwa makini akionyesha juhudi za uzalishaji wa zao la biashara lenye dhamani sokoni.

Watu wakiwa wameketi katika shamba kubwa la viazi huku viazi vikiwa vimekusanywa na kuweka ndani ya vyombo vya plastiki vilivyojaa, ishara ya mavuno mengi yanayokusudiwa kuuzwa kwa matumizi ya biashara na kukuza kipato cha wakulima.

Hema kubwa la plastiki limetandazwa ardhini, ndani yake kuna miche ya kijani iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Wakulima wachache wakiwa ndani wakishughulikia mimea hiyo kwa umakini, ili kuhakikisha ustawi bora wa mazao yao.

Miche ya kijani imestawi vizuri kwenye udongo wa shamba lenye rutuba, ikiwa imepangwa kwa mstari huku mipira ya maji ya umwagiliaji ikiwa imesambazwa ardhini kwa ajili ya kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha, ikionyesha juhudi za wakulima katika matumizi ya mbinu za kisasa za kilimo.

Miche mbalimbali iliyochipua imeanguliwa kwa makini na kuandaliwa kwa ajili ya kuhamishwa katika maeneo mapya ya kilimo, ikionyesha shughuli za mwanzo uzalishaji wa mazao, yanayohitaji huduma ya uangalizi wa karibu ,kwa kilimo cha kisasa.

Miche ya mimea mbalimbali imepandwa kwa makini katika vyombo vya plastiki, vikombe vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika shamba ikionyesha hatua ya mwanzo ya kilimo ambapo wakulima wanajitahidi kuhakikisha mimea inapata mazingira bora ya kustawi.

Kabichi nyingi zilizokusanywa pembeni zikionyesha mazao yenye afya na ubora, huku mkulima akisimama pembeni kwa mtazamo wa umakini akihakikisha kila kitu kipo sawa kabla ya kusafirisha mazao hayo kwenye masoko au maeneo ya usindikaji.

Mgomba wa ndizi wenye majani mapana ya kijani, unamea katika ardhi yenye rutuba, ukiwa umeota Kati ya mimea mingine shambani, ishara ya shughuli za kilimo cha mazao ya chakula, yanayolimwa kwa matumizi ya chakula au soko.

Shamba pana na kubwa, likiwa limejaa mahindi yaliyokomaa na kukauka, wakulima wakiwa wameshika narua na mapanga, huku wakikata kwa ustadi mahindi yaliyokauka, na kukusanya mazao hayo tayari kwa kuvunwa.

Mkungu wa ndizi uliokomaa na kuning'inia katika shina la mgomba katika shamba kubwa, majani yake yakionekana ya kijani kuzunguka shina hilo kuashiria mazingira ya kilimo. Hali ambayo inaonyesha juhudi za wakulima katika kutunza mazao kwa njia ya asili na kupata mavuno bora.

Miche ya kijani imestawi vizuri katika shamba pana lililo jaa uhai. Mkulima akiwa ameinama kwa bidii, akiendelea na shughuli za kilimo kwa mikono yake mwenyewe, akichunga maendeleo ya mimea kwa makini.

Miche midogo yenye majani ya kijani imepandwa kwa mpangilio mzuri shambani ikiwa inaonyesha hatua za mwanzo za ukuaji wa mimea katika mazingira yenye rutuba na hali nzuri ya hewa. Mimea hiyo iko katikati ya mistari safi ikionyesha maandalizi muhimu ya kilimo cha kisasa kinacholenga kupata mazao bora na yenye tija kubwa kwa matumizi ya baadae.

Wakulima wakiwa wamesimama kwa makundi karibu na miche, iliyooteshwa kwenye mifuko maalumu ya kilimo katika eneo lililotengwa maalumu kwa maandalizi ya upandaji, wakijadili maendeleo ya zao huku wakionyesha mshikamano na utaalamu wao.

Miche ya mimea yenye rangi ya kijani, imepandikizwa ndani vyombo vidogovidogo nakupangwa kwa uangalifu juu ya rafu maalumu, pembeni kukiwa na mashine zakisasa zinazosaidia katika shuhuli za kilimo cha tekinolojia.

Trekta kubwa lenye nguvu likifanya kazi shambani kwa kugeuza na kuloa udongo, likisaidia kurahisisha shughuli za kilimo na kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao kwa ajili ya biashara.

Mashine ya mkono inayotumika kulimia shambani inaendeshwa katika shamba lenye mimea inayoongezeka, vifaa ambavyo husaidia kufanya kazi za kilimo kwa urahisi na kwa ufanisi, huku ikiongeza tija na kupunguza uchovu kwa mkulima.

Katika shamba kubwa la kilimo mtu anaendesha trekta kwa uangalifu, huku mashine hii ikitumika kulima kwa haraka na kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao. Teknolojia ambayo inaboresha kazi za kilimo kwa ufanisi zaidi.

Mashine kubwa ya kisasa ya kilimo ikiwa shambani, ikisukuma kwa nguvu ikilima ardhi tambarare ikigeuza udongo kwa sanifu nadhifu na kuandaa mazingira bora ya kupanda mazao vumbi likifuka nyuma yake, huku matairi makubwa yakiburuza ardhini kwa kasi ikiashiria matumizi ya teknolojia katika kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Miche mingi imepandwa kwa makini kwenye kifaa maalumu kinachotumika katika shughuli za kilimo, kinachorahisisha upandaji kwa usahihi na kwa kasi kubwa, hivyo kuongeza ufanisi wa kazi za shambani.

Mashine ya kisasa inayotumika kulima shamba kubwa, kufanikisha kazi kwa haraka na usahihi, inasaidia kuongeza uzalishaji na kupunguza juhudi za mikono. Teknolojia ambayo hutumika katika kilimo cha kisasa.

Mashine kubwa ya kisasa ya kulima, inafanya kazi katika shamba kubwa. Ikikata na kuandaa ardhi kwaajili ya kupandia mazao, vifaa ambavyo husaidia kuongeza tija na kurahisisha shughuli za kilimo kwa kiwango kikubwa.

Miche iliyopandwa kwa mpangilio mzuri kwenye vifaa maalumu vya kuoteshea ndani ya chumba kilichotegwa vizuri, ambacho kinaruhusu ukuaji wa mimea kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Mashine maalumu yenye rafu zilizosimikwa kwa mpangilio, kila ngazi ikiwa na miti midogo ya kijani iliyopandwa vizuri ikionyesha matumizi ya teknolojia ya upandaji wa miti kwa njia ya kisasa.

Miche ya kijani imepandwa ndani ya kifaa maalumu kinachotumia teknolojia ya kisasa, kusaidia ukuaji wa mimea kwa ufanisi zaidi vifaa ambayo hutoa mazingira bora ya kukua na kuimarisha tija katika kilimo cha biashara.

Mabwawa makubwa ya kutengenezwa yameandaliwa katika eneo la wazi kwa ajili ya kukuza samaki. Mabwawa haya hutoa mazingira mazuri kwa ukuwaji wa samaki na kuongeza uzalishaji wa bidhaa za uvuvi kwa faida ya wakulima.

Bwawa la maji safi lenye kina cha wastani, limejaa samaki wanaoonekana wakielea juu ya uso wa maji. Mazingira ya bwawa hilo yanavutia, vinayoashiria sehemu maalumu ya kufugia viumbe hawa wa majini kwaajili ya matumizi ya chakula au biashara.

Samaki wa aina mbalimbali, wanaonekana wakiogelea kwa wingi ndani ya bwawa lenye maji tulivu, huku wakionyesha hali nzuri ya uzalishaji na ufugaji katika mazingira ya asili yaliyodhibitiwa vizuri.

Samaki wakubwa tofauti wanaonekana wakielea ndani ya bwawa la maji safi lililo wazi, huku mazingira ya pembeni yakionyesha yanapendeza kuashiria ufugaji wa samaki katika eneo hilo kwa ajili ya chakula au biashara.

Bwawa dogo la kumwagilia maji la kufuga samaki lililotengenezwa lina mazingira bora ya ukuaji wa samaki, uzalishaji huu unaleta faida kwa wakulima na kuongeza mahitaji ya soko.

Samaki mkubwa kwenye rangi nyekundu amelazwa juu ya chombo maalumu cha plastiki, akionekana safi na mkubwa katika mazingira yanayodhibitiwa kwaajili ya ukuzaji na uchakataji wa mazao ya samaki.

Mimea ya kijani iliyoota ndani ya maji huku mengine ikiwa pembeni na miti mirefu imesimama kwa mpangalio katika eneo lenye mandhari ya asili. Huku anga likiwa wazi na eneo lenye mwanga wa asubuhi.

Miche mingi ya kijani imepandwa kwenye mifuko midogo midogo ya plastiki ikiwa imepangwa kwa safu ndani ya eneo maalumu, huku mwanaume mmoja akiwa ameshika mmoja wa miche hiyo mkononi akionekana kuchunguza kwa makini hali ya mti kabla ya kuupandikiza msituni au shambani.

Eneo kubwa lenye miti mingi yenye majani mazuri na yenye afya ukiwa na njia ya wazi katikati ambao watu wanapita kwa utulivu, ikionyesha usimamizi mzuri wa misitu na ukuzaji wa mazingira ya asili.

Miche mingi ya kijani imepandwa katika eneo la misitu, watu kadhaa wamesimama karibu wakitazama na kujifunza hali ya mimea na mazingira wakionyesha ushirikiano katika Shughuli za uhifadhi wa misitu ili kutunza mazingira.

Eneo kubwa lenye nyasi ndefu za kijani na miti michache ya asili, watu watatu wamesimama karibu na muinuko wa udongo. Mmoja wao ameshikilia kifaa maalumu cha kuchotea udongo, kana kwamba ana tathmini hali ya mazingira au kujianda kwa shughuli za upandaji miti au utafiti wa ardhi.

Miti iliyostawi vizuri imejaa kijani kibichi huku mwanaume mmoja akimwagilia kwa kutumia mpira wa maji, akihakikisha miti michanga inapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora, katika mazingira ya upandaji wa miti.

Miti mirefu yenye majani mazuri, imezunguka daraja la mbao lililojengwa kwa ustadi, ikiwa ni njia ya muhimu inayowezesha watu kuvuka kwa urahisi. Huku ikihifadhi mazingira ya asili na kuendeleza uhai wa misitu.

Miche imepandwa kwenye mifuko midogo meusi ya kupandia, vikiwa vimepangwa katika eneo la wazi huku watu wamesimama karibu wakisimamia shughuli za malezi ya miti. Kazi ambayo husaidia na kulenga juhudi za kuhifadhi mazingira na kuongeza uoto wa asili kwa manufaa ya baadae.

Miche ya kijani, imepandwa ndani ya vimfuko vidogo vya plastiki vilivyopangwa kwa utaratibu katika eneo la wazi, huku watu wakiwa wameinama kwa uangalifu kuendelea na shughuli za utunzaji wa miche kwa ajili ya upandaji wa miti.

Chumba maalumu kilichoandaliwa kwa ajili ya kilimo cha mimea kwa kutumia mfumo wa haidroponi, ambapo mimea imepandwa katika mabomba na vyombo maalumu vilivyosambaza maji yenye virutubisho, ikitoa mwangaza wa kisasa unaosaidia ukuaji wa mimea kwa ufanisi bila kutumia udongo.

Bomba maalumu za kuoteshea miche zimewekwa kwa mpangilio ndani ya chumba maalumu, zikiruhusu mimea kukua bila udongo kwa kutumia virutubisho vya maji pekee, ikiwa ni njia ya kisasa ya kilimo cha maji.

Miti ya mimea imestawi vizuri ndani ya chombo maalum kilichotengeneza kwa teknolojia ya kisasa ambapo virutubisho vya maji husambazwa moja kwa moja bila kutumia udongo njia hii ikilenga kuongeza tija ya kilimo katika maeneo yenye ardhi haba

Miche ya kijani imepandwa kwenye kifaa cha plastiki, chenye mirija ya maji inayosambaza virutubisho. Mbinu hii hutoa mazingira bora kwa ukuaji wa mimea bila kutumia udongo. Kilimo hiki cha kisasa kinaongeza tija na kuhakikisha mimea inakua kwa afya njema.

Miti yenye afya imepandwa kwenye mabomba maalumu yaliyopangwa kwa ustadi, ambapo mimea hupata virutubisho kupitia maji yenye madini badala ya udongo. Ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo isiyo tegemea udongo wala mazingira ya kawaida.

Mimea ya kijani imepandwa kwa kutumia kifaa maalumu kinachosambaza virutubisho kupitia maji. Mbinu ambayo kilimo hufanyikabila udongo na kuongeza uzalishaji wa mazingira yanayodhibitiwa. Teknolojia hii huimarisha ustawi wa mimea na tija kwa mkulima.

Mimea ya kijani iliyopandwa kwa mpangilio ndani ya kifaa maalumu cha kisasa, ikionyesha mfumo wa kilimo usiotumia udongo, bali virutubisho maalum vya maji, kwa lengo la kuhakikisha ukuwaji bora ya mimea katika mazingira yanayodhibitiwa kwa uangalizi.

Mabomba meupe yaliyowekwa kwa mpangilio yamepandwa miti ya kijani inayochipua vizuri huku kila mmea ukiwa kwenye nafasi yake maalumu ndani ya bomba hilo, ishara ya kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia ya hali ya juu bila mchanga.

Chumba maalumu chenye miche ya kijani, imepandwa kwa mpangilio mzuri, huku mwanaume mmoja amesimama akifatilia ukuaji wa mimea hiyo kwa umakini katika mazingira ya kilimo cha kisasa cha haidroponi.

Mabomba maalumu yamewekwa kwa mpangilio mzuri kwenye eneo la kilimo, yakisambaza maji yenye virutubisho kwa miche ya kijani inayokua kwa njia ya kisasa, bila kutumia udongo kuhakikisha mimea inapata lishe bora kwa ukuaji wa haraka na tija.

Miche ya kijani imepandwa ndani ya vifaa maalumu visivyo na udongo, ikiwa imeshikiliwa na mabomba ya plastiki yanayotoa virutubisho vya maji kwa mfumo maalumu wa teknolojia ya kisasa, hali inayowezesha ukuaji wa mimea bila kutumia ardhi ya kawaida.

Miche ya kijani imepandwa kwa mpangilio mzuri ndani ya vifaa maalumu vilivyopangwa kwa safu ndefu. Mwanaume amevaa mavazi ya kazi na mikono akiwa makini kumwagilia mimea hiyo kwa kutumia bomba maalumu la maji, kuhakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora wa mimea katika mazingira yasiyo na udongo.

Miche ya kijani imepangwa kwa ustadi ndani ya chumba maalum chenye mwanga wa kutosha, huku mipira ya plastiki na mabomba yakiwa yameunganishwa kwa mfumo maalumu wa kusambaza virutubisho vya maji moja kwa moja kwenye mizizi bila kutumia udongo kabisa.

Sehemu maalumu yenye mabomba yaliyopangwa kwa ustadi, yamebeba mimea ya kijani iliyostawi vizuri bila udongo na kuonyesha teknolojia ya kisasa ya kilimo kwa kutumia virutubisho vya maji pekee kwa ustawi wa mazao.

Mashine maalumu zenye mfumo wa kudhibiti kiwango cha maji, virutubisho na mwanga; zinatumika kukuza mimea kwa ufanisi bila kutumia udongo, zikiwa zimeundwa kwa teknolojia ya kisasa inayowezesha kilimo ndani au sehemu zisizo na ardhi ya kutosha.

Kifaa maalumu cha kuoteshea miche kimetengenezwa kwa ubunifu kimehifadhi mimea katika mazingira yasiyo na udongo ambapo virutubisho hutolewa moja kwa moja kupitia maji ikisaidia ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa

Mimea ya kijani imepanda katika kifaa maalum vinavyotumia maji yenye virutubisho badala ya udongo huku mfumo huu wa kisasa wa kilimo ukusaidia mimea kufua kwa haraka na afya njema katika mazingira yaliyodhibitiwa kwa ukamilifu.

Mipira ya maji inaunganishwa kwa mpangilio katika vifaa maalumu vinavyotumika kupandia miti ya kijani kwa njia ya kisasa, huku mimea ikipatiwa unyevu na virutubisho kwa usahihi kupitia mfumo huo wa umwagiliaji wa matone.

Kifaa maalumu cha kuoteshea miche, kimetengenezwa kwa umbo la kitaalamu, kikihifadhi miche katika mazingira yasiyo na udongo ambapo mimea hupata virutubisho kupitia maji, jambo linaloonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo cha kisayansi.

Mimea ya kijani imetandazwa kwa safu ndani ya chumba maalum chenye mwanga wa kutosha, ikiwa imepandwa kwenye kifaa maalum kisicho na udongo. Mabomba myeusi yakiwa yamepangwa kwa mpangilio wa kisasa, na maji yenye virutubisho yakipitishwa kwa njia ya mipira midogo ili kuimarisha ukuaji wa mimea kwa njia ya kisasa na endelevu.

Miche ya kijani yenye afya imepandwa kwenye mfumo wa kilimo kisichotegemea udongo, ambapo mimea hupata virutubisho kupitia maji yenye madini; ikionyesha mbinu ya kisasa inayoweza kuleta ufanisi wa uzalishaji.

Mimea ya aina mbalimbali yenye rangi tofauti imepandwa ndani ya chombo maalumu kilichotenegenezwa kwa ustadi ili kuwezesha ukuaji bila udongo. Mfumo ambao unarahisisha upatikanaji wa virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji na hutumika hasa katika kilimo cha kisasa kwa ajili kuongeza uzalishaji wa nafasi ndogo.

Miche yenye rangi angavu ya kijani, imepangwa kwa ustadi kwenye mashine ya kisasa, huku mabomba ya maji yakiendelea kusambaza unyevu unaohitajika kwa ustawi wa mimea hiyo bila kutumika udongo.

miche Noti ya kijani imepanda kwenye kifaa cha kisasa cha kilimo kinachotumia mbinu ya maji yenye virutubisho haina udongo mimea hupata virutubisho kupitia maji ambapo husaidia mimea kuvaa vizuri

Watu wawili wameinamia ndani ya hema kubwa wakishughulikia vyombo viwili vya plastiki, vilivyojaa mazao yaliyovunwa, wakionyesha shughuli za kilimo cha kisasa kinachotumia mazingira yaliyodhibitiwa kwa uzalishaji bora.

Nyanya nyingi zimepangwa kwa ustadi ndani ya kifaa maalumu, katika kiwanda kikubwa cha kuchakata mazao. Zikionyesha hatua ya kisasa ya uzalishaji kwa wingi, na maandalizi kabla ya kusambazwa sokoni au viwandani.

Miche ya kijani iliyostawi katika shamba kubwa, linaloendeshwa kwa mbinu za kisasa; kilimo ambacho hutumia teknolojia ya juu kuongeza uzalishaji na kuhakikisha mavuno ya mara kwa mara kwa kiwango kikubwa, hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao ya viwandani.

Vitunguu vimekusanywa kwa wingi huku vikiwa eneo la wazi, maalumu baada ya kuvunwa kutoka shambani tayari kwajili ya kupakiwa na kusafirishwa kwa usindikaji zaidi katika kilimo cha viwandani.

Mifuko iliyofungwa imepangwa na kutundikwa kwa utaratibu katika eneo maalumu huku pembeni ya mifuko hiyo uyogau meota kwa wingi, ikionyesha mbinu za kisasa za kilimo cha viwandani zinazojumuisha uzalishaji wa mazao pamoja na uyoga kwa tiba kubwa.

Vifaranga wengi wa kuku wamekusanyika ndani ya chumba cha kisasa, wakiwa wamepangwa kwa mpangilio mzuri na mazingira yenye usafi unaozingatia afya na ukuaji bora wa mifugo. Chumba hicho kina mpangilio mzuri na unyevushaji, na udhibiti wa joto ili kuhakikisha vifaranga wanakua katika hali ya ubora.

Ng'ombe wengi wako ndani ya banda kubwa la kisasa wakila chakula kwa utaratibu na utunzaji bora unaoendeshwa kwa mbinu za kisasa za kilimo cha viwandani. Huku mazingira yakiwa safi na yenye uangalizi wa karibu.

Ndani ya hema kubwa lenye mazingira yaliyodhibitiwa, miche ya kijani imepangwa kwa ustadi kwenye mistari nadhifu, huku mwanaume mmoja akitembea kwa makini kukagua ukuaji wa mimea hiyo kwa ajili ya uzalishaji wa kiwango kikubwa cha mazao.

Vifaranga wengi wa kuku wapo ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, ambao vifaa vya kisasa vya kuweka chakula na maji vimepangwa kwa utaratibu kuonyesha mfumo wa ufugaji wa kisasa unaolenga ukuaji wa haraka wa afya bora ya vifaranga.

Kabichi nyingi zimestawi katika shamba kubwa linalotumia mbinu za kisasa za kilimo uzalishaji huu wa kiwango kikubwa huongeza tija na kutoa mazao bora kwa soko la nje na ndani ya nchi.

Mananasi yaliyokomaa yameota kwa wingi katika shamba kubwa lililotanda hadi mbali, yakionyesha kilimo cha kisasa chenye uzalishaji mkubwa unaoendeshwa kwa kutumia mbinu za teknolojia na vifaa vya kisasa ili kufanikisha mavuno mengi.

Hema kubwa limetandikwa vizuri likiwa na miche ya nyanya na mengineyo iliyopandwa kwa utaratibu, huku mtu mmoja akiwa amesimama ndani akisimamia shughuli za kilimo kwa njia ya kisasa na yenye tija.

Trekta kubwa maalumu la kuvuna, linafanya kazi kwenye shamba kubwa lililojaa miche ya kijani iliyostawi vizuri. Likionyesha matumizi ya mashine ya kisasa katika kurahisisha shughuli za kilimo cha viwandani, na kuongeza uzalishaji kwa ufanisi.

Hema kubwa limefunika miche ya kijani iliyopandwa kwa ustadi, huku mipira ya maji ikiwa imepangwa kati ya mistari ya mimea kwa ajili ya umwagiliaji wa moja kwa moja, ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha viwandani.

Nyanya nyekundu zilizoiva, zimepangwa kwa wingi kwenye vyombo vidogo vya plastiki, vilivyowekwa kwa mpangilio katika eneo maalumu. Hali inayoonyesha mavuno ya kisasa kutoka kwenye kilimo cha biashara, chenye malengo ya uzalishaji mkubwa, kwa matumizi ya viwandani na soko.

Uyoga umeandaliwa kwa mpangilio maalumu, ndani ya chumba kilicho tengenezwa kwa teknolojia za kisasa, chenye taa za mwanga wa kutosha zinazo saidia ukuaji bora wa uyoga katika mazingira yaliyo dhibitiwa kikamilifu.

Kuku wengi wamekusanyika ndani ya chumba maaalumu, kilichotengenezwa kwa teknolojia maalumu ya kisasa, chenye mfumo wa udhibiti wa joto na usambazaji wa chakula ili kuhakikisha ukuaji mzuri na uzalishaji wa viwango vya juu katika kilimo cha biashara.

Mifuko iliyofungwa imepangwa ndani ya chumba maalumu, na pembeni kuna uyoga umetokeza. Mazingira haya yamedhibitiwa kwa viwango maalumu vya unyevu na joto ili kuendeleza uzalishaji mkubwa wa uyoga kwa matumizi ya biashara.

Miche ya kijani imepandwa katika shamba kubwa, ikipatiwa unyevushaji kwa usahihi kupitia mipira ya maji iliyopangwa kwa makini, ikisaidia mimea kustawi vizuri na kuhakikisha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa.

Miche ya kijani imepandwa kwa mpangilio mzuri katika udongo wenye unyevunyevu huku mipira maalumu ya umwagiliaji ikiwa imetandazwa ardhini ikitoa maji kwa utaratibu ili kusaidia mimea kustawi kwa ufanisi katika mazingira yenye upungufu wa mvua.

Shamba pana limejaa miche ya kijani iliyopangwa kwa mstari. Mifereji midogo ya maji inapita katikati ya kila mstari, huku mabomba ya plastiki yakiwa yameunganishwa vizuri kusambaza unyevu kwa kila mmea kwa mpangilio unaoendana na teknolojia ya umwagiliaji wa kisasa.

Shamba kubwa limejaa miche mbalimbali ya kijani iliyoanza kuota ikiwa ina mwagiliwa maji kupitia mipira iliyopangwa katikati kwa mpangilio wa kisasa, kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kwa ufanisi.

Miche mingi ya kijani imestawi vizuri shambani huku mpira wa maji ukiwa umepita katikati ya mstari wa mimea hiyo kwa ajili ya kumwagilia kwa matone ili kuhakikisha kila mche unapata maji ya kutosha na kukua kwa ubora.

Miche ya kijani imetandazwa kwa mpangilio mzuri shambani, huku mipira ya maji ikiwa imewekwa kwa ustadi kuzunguka kila mche kwa ajili ya kumwagilia kwa njia ya matone. Jambo linalosaidia kuhifadhi maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kukua kwa afya.

Shamba kubwa limeandaliwa kwa ustadi kwa ajili ya kupanda mazao, huku mpira mkubwa wa maji uliotandazwa juu ya udongo ukiwa umetobolewa matobomatobo kwa nafasi maalumu ili kuruhusu maji kunyunyuzia miche kwa usawa katika kila mstari wa upandaji.

Shamba kubwa lililoandaliwa vizuri kwa uangalifu kwa ajili ya kupanda mazao, huku miche ikiwa bado haijachomoza; mipira ya maji imepangwa kwa mstari kwa mpangilio maalumu unaorahisisha usambazaji wa maji kwa kila sehemu ya shamba kuhakikisha mimea inapata unyevu unaohitajika kwa ukuaji bora.

Miche iliyoanza kustawi inaonekana ikiwa na afya njema shambani, huku bomba za maji zikipita kati ya mistari ya mimea zikisambaza unyevu kwa usahihi, kama sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaowezesha ukuaji bora.

Miti ya kijani imestawi vizuri katika shamba lenye mipira maalumu ya umwagiliaji maji iliyosambazwa ardhini, mfumo unao saidia kurahisisha upatikanaji wa unyevu unaohitajika na mimea kwa hatua mbalimbali za ukuaji wake.

Miti ya kijani imestawi vizuri shambani ikiwa katikati ya mipira ya maji iliyopangwa kwa ustadi, ili kupeleka unyevushaji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa ufanisi wa mfumo wa umwagiliaji wa kisasa.

Miche ya kijani imestawi vizuri katika shamba lililoandaliwa kwa umakini, huku mabomba maalumu ya plastiki yakiwekwa kuzunguka kwa ajili ya kumwaga maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hiyo, jambo linaloonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji.

Miti ya kijani imeota vizuri katika shamba kubwa, karibu kuna mipira ya maji inayosambaza unyevu ardhini mfumo ambao huwezesha mimea kupata maji ya kutosha bila kutegemea mvua, hivyo kuendeleza kilimo cha uhakika katika mazingira mbalimbali.

Bwawa dogo lipo katika mandhari ya asili, lenye nyasi za kijani na milima iliyozuguka. Huku mifereji midogo ikitiririka kwa utulivu kuelekea bwawani, ikitoa hisia za amani na utulivu wa mazingira ya kijijini, pamoja na sauti za wanyama na ndege wanaoishi katika eneo hili.

Miti mirefu na majani ya kijani vimepambaza eneo linalovutia huku anga likiwa safi na zuri, milima yenye mwinuko wa kupendeza na mabonde yenye majani mazuri vikionekana kwa uzuri wa mandhari hii ya asili ikitoa hisia za utulivu na amani.

Bwawa dogo la maji linalotiririsha maji kupitia mifereji, limeshikwa katikati ya mandhari yenye majani yaliyoota kwa wingi ya kijani. Huku nyumba zikionekana kwa mbali, chini ya anga la wazi na mazingira tulivu ya uoto wa asili.

Mandhari ya asili yenye miti mirefu na mifupi, mimea yanye majani mazuri ikitanda ardhini, milima yenye miinuko tofauti huku anga likiwa safi na bluu likitoa hisia ya amani na uzuri wa mazingira.

Miti mirefu yenye majani ya kijani, imejitokeza kwa wingi katika mandhari ya milima yenye upepo mwanana pamoja na nyasi za kijani, huku anga la bluu lenye mawengu mepesi, likiangaza uzuri wa mazingira ya asili, yenye uoto wa asili.

Milima inayoonekana kwa mbali ikiwa nyuma ya anga tulivu, huku nyasi za kijani zikitanda ardhini, mandhari ambayo inayoashiria uzuri wa asili na utulivu wa mazingira yenye uoto wa kuvutia wa asili.

Bwawa kubwa lililozungukwa na miti mingi mirefu yenye majani mazuri pamoja na miti ya kijani inayojipua karibu na maji, huku anga likiwa safi na la bluu, ikitoa mandhari ya utulivu na uzuri wa asili katika mandhari tulivu.

Bwawa la maji limezungukwa na miti mirefu na majani ya kijani, huku anga likiwa safi na zuri. Mandhari hii huonyesha uhai wa mazingira na utulivu wa asili, unaovutia hisia za amani na faraja.

Mlima mirefu na mifupi inaonekana kwa mbali chini ya anga pana la bluu, huku nyasi fupi za kijani zikienea ardhini zikijumuisha madhari tulivu na ya kuvutia ya mazingira ya asili.

Manadari yenye mvuto wa asili milima mirefu iliyozungukwa na miti ya kijani kibichi, nyasi zilizoota kwa wingi ardhini zikionekana kupendezesha eneo lote, huku anga likiwa safi na angavu likionyesha hali ya hewa tulivu na yenye mvuto wa kiasili unaoleta amani.

Eneo kubwa lenye miti mirefu iliyoinuka, nyasi zilizokaushwa ardhini na wingu zito lililojaa mvua; likionyesha hali ya hewa ya mvua inayoweza kunyesha mara baadaye. Mandhari hii huleta mchanganyiko wa maumbile na hali ya anga inayobadilika.

Mandhari ya uoto wa asili, inayoonyesha miti mirefu, mimea, nyasi fupi na ndefu za kijani zenye majani na milima yenye upepo mwanana, ikitoa picha ya uzuri wa mazingira ya asili yenye utulivu na amani.

Barabara iliyojipinda katikati ya mandhari ya kuvutia yenye nyasi za kijani, miti mirefu pembezoni, anga safi lenye mawingu mepesi na milima inayoonekana kwa mbali ikikamilisha uzuri wa mazingira ya asili.

Majani ya kijani yamejaa katika eneo pana, huku miti ikionekana kwa mbali. Anga likiwa safi na lenye rangi ya kuvutia lenye mawingu madogo kwa mbali. Mazingira haya hutoa hisia ya utulivu wa uhai wa asili.

Mandhari ya asili yenye miti mingi yenye majani mazuri, nyasi za kijani zilizofunika ardhi, nyumba za kienyeji zikiwa mbali na milima yenye miinuko mbalimbali. Zikitoa hisia ya utulivu na uhai wa mazingira ya kijiji katika eneo hili.

Mandhari ya kuvutia yenye milima, yenye miti ya kijani kibichi, nyasi laini zikiwa zimefukiwa ardhini na anga la bluu lenye mawingu mepesi. Huku mto wa maji ukiwa umepita katikati, ikitoa hisia za amani na uzuri wa mazingira ya asili.

Mandhari ya kuvutia yenye milima ya kijani kibichi, miti ya asili iliyosimama kwa mpangilio wa kuvutia na anga la bluu linalochangamka juu ya eneo hilo, huku nyasi laini zikisambaa ardhini zikitoa picha ya eneo tulivu lenye uzuri wa mazingira ya asili.

Milima imeinuka katika mandhari tulivu yenye majani mabichi na maji yanayotiririka chini yake, anga likiwa wazi na safi, likionyesha uzuri wa mazingira ya asili yaliyojaa utulivu na mvuto wa kiasili.

Mteja mkubwa amesimama katikati ya mandhari ya asili, yenye miti mirefu na nyasi za kijani, huku nyumba za makazi zikiwa mbali na anga safi lenye mawingu mepesi, zikionyesha mchanganyiko wa uzuri wa mazingira ya porini na mji.

Mandhari ya asili yenye miamba mikubwa na mikavu ikitawanyikakatika eneo la wazi, njiawazi katikati ambapo watu wanapita kwa utulivu ikionyesha uhusiano wa binadamu na mazingira ya kiasili katika mandhari ya milima na miamba.

Mbuzi wengi wako ndani ya zizi safi lililotengenezwa kwa mbao na nyasi, baadhi yao wakila majani mabichi yaliyotandazwa ardhini, huku wengine wakiwa wamesimama kwa utulivu wakitazama upande wa pili wa zizi.

Barabara ya vumbi inapita katikati ya eneo lenye miti mingi na nyasi pembezoni mwa barabara, huku kundi la mbuzi wa kila majani kwa utulivu wakitumia mazingira ya asili kama sehemu ya malisho yao ya kila siku.

Watu wawili wamesimama katika eneo la wazi mmoja wao akiwa ameshika vifaa maalum vya kuchakata hatari jambo linaloonyesha ufugaji wa nyuki kama sehemu ya mifugo inayotegemea kwa uzalishaji wa bidhaa muhimu ya chakula na biashara.

Mwanaume amesimama katikati ya kundi kubwa la kuku walioenea nje ya banda. Huku akiwatunza kwa makini na kuhakikisha wanapata chakula pamoja na maji safi. Hatua inayosaidia kuku kukua kwa afya njema na kuongeza tija katika ufugaji wa kuku kwa biashara.

Mifuko ya magunia iliyowazi imepangwa chini ndani yake kuna bidhaa mbalimbali za mbegu zikiwa zimewekwa kwa mpangilio huku baadhi ya mifuko ikiwa imesambaa kandokando ya eneo la wazi, ikionyesha maandalizi ya shughuli za kilimo cha mbegu.

Miche ya kijani iliyochipua kwa mwonekano wa afya njema imepangiliwa kwa mstari kwenye eneo maalumu la kitalu, ikionesha hatua ya mwanzo ya uzalishaji wa mazao bora kwa matumizi ya mbegu za kilimo.

Miche michanga iliyochipua kwa mpangilio mzuri kwenye shamba kubwa maalumu ikiwa na rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ukuaji wa mbegu zilizopandwa kwa uaminifu mkubwa katika kilimo cha mbegu.

Mfuko uliofungwa vizuri wenye mbegu umeandikwa maandishi yanayobainisha aina na sifa za mbegu zilizo ndani yake. Ukiwa na picha ya zao husika, inayowasaidia watumiaji kuelewa matumizi na umuhimu wa mbegu hizo katika kilimo cha kitaalamu.

Mfuko mmoja wa plastiki umefungwa vizuri, juu yake kuna picha ya zao la mboga pamoja na maandishi, yanayoelezea aina ya mbegu zilizomo ndani. Ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kilimo bora cha mbogamboga.

Miti michanga ya mimea mbalimbali imetandazwa kwa mistari kwenye ardhi laini iliyolimwa vizuri ikionyesha hatua za mwanzo wa ukuaji katika mazingira ya shamba lenye rutuba, ambapo kila mmea unapewa nafasi ya kutosha ili kustawi vyema na kuimarisha uzalishaji wa mazao bora wa ajili ya kilimo endelevu.

Mfuko wa platiki uliofungwa vizuri ukiwa na picha ya zao la papai inaonyesha aina ya mbegu zilizohifadhiwa kwa ajili ya kupanda, zikiwa tayari kwa matumizi ya wakulima uzalishaji wa mazao bora ya matunda.

Vyombo vya plastiki vimepangwa kwa utaratibu juu ya mabanda ya mbao ndani yake kuna udongo wenye rutuba na mimea midogo ya kijani imeanza kuchipuka kwa hatua za awali za ukuaji ikiashiria maandalizi ya kilimo bora na cha kisasa.

Rafu kubwa iliyopangwa mifuko ya plastiki, iliyoandaliwa na kufungwa kwa usahihi, kila mfuko ukiwa na picha na maandishi ya mazao mbalimbali kama vile mahindi, ikionyesha mbegu bora zinazotolewa kwa wakulima kwa ajili ya kilimo chanya.

Miche midogo ya kijani kibichi imechipua kwa mpangilio mzuri ndani ya sehemu maalumu iliyotengenezwa kwa ajili ya kupanda miche. Ikionyesha hatua za awali za ukuaji wa mimea bora kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Hema kubwa lenye miti ya kijani iliyostawi vyema, mazingira ya ndani yamedhibitiwa kwa joto na unyevu unaofaa ambao husaidia ukuaji wa miche hiyo kwa haraka, kilimo ambacho kinatoa mbegu bora kwa ajili ya mazao ya kilimo.

Mfuko wa plastiki umefungwa vizuri, juu yake kuna picha ya zao la kabichi pamoja na maandishi yanayoelezea aina ya mbegu zilizomo ndani ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kilimo cha kabichi.

Mfuko wa plastiki umesimama wima juu yake kuna picha ya mmea wenye majani ya kijani, pamoja na maandishi yanayotoa maelezo kuhusu aina ya mbegu zilizomo. Mazao yanayotarajiwa kwa maelekezo ya upandaji shambani.

Mahindi yenye majani mabichi yameota kwa wingi katika shamba kubwa, likitoa ishara ya ukuaji mzuri wa mazao yanayotarajiwa kuvuna kwa wakati unaofaa na kutoa mazao bora kwa wakulima kwa ajili ya mbegu.

Mifuko iliyofungwa kwa uangalifu imepangwa kwenye rafu ikionyesha aina mbalimbali za mbegu za mazao yaliyohifadhiwa kwa usahihi, kwaajili ya usambazaji na uhifadhi katika mazingira yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri.

Mfuko wa plastiki ulioandaliwa vizuri wenye picha ya kabichi, umewekwa nje ukionyesha aina mbalimbali za mbegu, zinazohifadhiwa kwa ajili ya kilimo cha mbegu bora. Mazao haya yanasaidia wakulima kupata mbegu safi na zenye tija.

Vikopo vya plastiki vilivyowekwa udogo safi na wenye rutuba, vinatoa mazingira bora kwa miche iliyoanza kuchipua ikupata unyevu na virutubisho muhimu kwa ukuaji wake, udongo uliowekwa ukihifadhi unyevu nakusaidia kuhimarisha mizizi ya miche kabla ya kuihamisha shambani.

Shamba kubwa limejaa miche ya kijani yenye afya njema ikionyesha hatua ya mwanzo ya uzalishaji wa mazao kwa ajili ya kutoa mbegu bora, kilimo ambacho huhakikisha upatikanaji wa mbegu safi na zenye tija kwa wakulima na jamii kwa ujumla.

Mfuko uliowekwa kwa ustadi katika sehemu maalum umejaa mbegu maalum zilizochaguliwa kwa ajili ya kilimo bora juu ya mfuko kuna picha ya zao lililokusudiwa pembeni kuna maandishi yanayoeleza jina la mbegu, aina na maelekezo ya upandaji yote yakionesha ubora na usalama wa mbegu hizo.

Miche midogo ya mimea mbali mbali imeanza kuota katika shamba kubwa lililo andaliwa vizuri, ikionesha hatua za awali za ukuaji wa mazao katika mchakato wa uzalishaji wa mbegu bora, kwa ajili ya kilimo cha kitaalamu.

Ndani ya hema kubwa lenye paa la plastiki, mimea mingi ya kijani imestawi kwa mstari ikionyesha hatua za mwanzo za kilimo ambacho mbegu huoteshwa kwa uangalizi maalumu, kabla ya kuhamishwa shambani kwa ajili ya uzalishaji wa mazao bora.

Miche iliyo pandwa kwa mpangilio mzuri huku mipira ya maji ikipita katikati ya kila mstari, mfumo ambao huonyesha umwagiliaji kuhakikisha mimea inapata unyevu unao hitajika kwa ukuaji bora na uzarishaji wa mbegu bora za kisasa.

Vyumba vidogo vya ghorofa vya mbao vimejengwa kwa ustadi na vinatumika kuhifadhi na kutunza vifaa mbalimbali vya tiba, madawa ya mifugo; vikitoa mazingira salama na safi kwa huduma bora za afya za wanyama.

Mbwa watano wapo kwenye eneo la wazi lenye mwangaza wa jua, wakiwa wamesimama na wengine wamekaa huku wote wakiwa wametoa ulimi nje dalili ya kupumua kwa kasi au joto; jambo linaloashiria umuhimu wa uangalizi wa kiafya wa wanyama hawa katika mazingira ya nje.

Mfuko wa plastiki ulofungwa vizuri na juu yake kuna maandishi yanayoelezea bidhaa pamoja na picha ya mbwa na paka, ikiashiria matumizi yake kwa ajili ya huduma na tiba za wanyama wanaofugwa nyumbani kama vile mbwa na paka.

Vyumba vidogo viwili vimepangwa karibu, huku mbwa wawili wakiwa wameketi nje kwa utulivu. Mazingira haya yanahudumia afya na ustawi wa wanyama kupitia huduma za tiba na uangalizi wa kitaalamu.

Ndege mwenye manyoya meusi na meupe akiwa na miguu mirefu amesimama katika eneo pana lenye nyasi za kijani, mazingira haya hutoa makazi bora na chakula cha kutosha kwa wanyama wa porini na kuendeleza uhai wa viumbe wa asili.

Viboko wakiwa ndani ya maji yaliyotulia wakiwa wamezama sehemu kubwa ya miili yao, wakijikinga na jua kali huku wakifuatilia kwa makini mazingira yao. Tabia inayoonyesha jinsi wanavyoishi kwa kutegemea maji, kama makazi yao ya asili.

Miti mirefu na nyasi vimejaa katika eneo la wazi huku mnyama akiwa kwa mbali, anaonekana amesimama mazingira yani sehemu ya asili inayompa mnyama makazi bora na chakula cha kutosha hifadhi ya mazingira hayo ni muhimu kwa ustawi wa wanyama pori.

Twiga mmoja amesimama miongoni mwa nyasi ndefu na miti mingi yenye majani ya kijani, akitazama kwa utulivu katika mazingira yake ya asili sehemu ya wanyama pori. Mandhari hii inaonyesha usawa wa maisha ya porini.

Tembo mkubwa akiwa anakula majani katika eneo la wazi, huku miti na majani ya kijani yakimzunguka pembeni. Mazingira haya hutoa makazi bora na chakula cha kutosha kwa wanyama wa porini ya kuhifadhi uhai na usawa wa asili.

Twiga wakubwa watatu wameinama pole pole karibu na watu watali, ambao wamewashika kwa upole na kuwachezea kwa heshima, ikionyesha muingiliano wa karibu baina ya wanyamapori na watu katika mazingira ya utalii wa asili

Ndege mmoja amekaa juu ya mti mkavu usio na majani, akitazama mazingira ya porini kwa tahadhari na utulivu. Sehemu ya uzuri wa wanyama pori katika asili yake. Mti huo umejaa alama za mzunguko wa msimu, na anga ya bluu yenye mawingu mepesi, inatoa hisia ya amani na utulivu wa mazingira ya porini.